Huyu ni mwanadada na yuko katika shamba lake. Ameinama, na kwenye shamba hilo amelipanda mmea wa mahindi. Kwenye shamba hilo halijapaliliwa bado na yana magugu mengi sana. Shamba hilo, linakaa kuwa la eka kubwa.

Hapa ni shambani na pamepandwa mmea wa ndizi. Ndizi hizi zimekomaa na kuweza kugeuka kuwa manjano, hivyo basi vinaweza kuliwa. Zingine pia yanaonekana kuwa yana rangi ya kijani na pia yaweza kupikwa.

Huyu mtu anajaribu kutoa ndizi katika magomba yake. Ndizi hili la mimea tunaona kuwa yametoa matunda mengi na hivyo basi liko tayari kuvuniwa. Mtu huyu amepanda kitu na anajaribu kuyangoa ili kuenda kuyatumia.

Watu hawa wamesimama na watu hawa wanapata kufunzwa kuhusu jambo fulani , tunaona wote wanasikiliza kwa makini na wanatazama mwaliu wao ambaye anawafunza. Tunaona mwalimu wao amevaa nguo toofauti na hao wengine ambao wamevaa nguo nyeupe.

Huyu ni mwanadada na tunaona kuwa kuwa mwanadada huyu amebeba chupa ya kukamulia maziwa. Mwanadada huyu anakamua maziwa kutoka Kwa ngombe huyo. Tunaona kuwa amemfunga ngombe huyo miguu iko asiweze kutoroka .

Hizi ni ndizi, na bado ziko mbichi. Zina rangi ya kijani. Mtu huyu amechukua ndizi hizo na kutoanisha ngozi yao. Anazitazama, na mtu huyu ameketi. Bakuli la samawati iko mbele yake na kitabu pia iko mbele yake.

Mtu huyu yuko kwenye labu na hapo kwenye labu kuna chupa kadhaa wa kadha ambazo zina kemikali, mtu huyu amevaa koti jeupe na anatengeneza madawa mbali mbali.

Huyu hapa tunaaminia kuwa daktari. Yuko kwenye labu na anatengeneza dawa ili kuenda kutumia kwa muuguzi anayeugua ili kumtibu. Amevaa glavu za samawati kwenye mikono na hapo mbele tunaona kua kuna sirinji, kuna chupa ya dawa.

Hizi hapa ni ndizi. Ndizi hizo twaona ni ndizi ambazo zilizokomaa na zingine zinaanza kugeuza rangi kuwa manjano. Ndizi hizi twadhani ziko kwenye mti.

Hili ni zizi la ngombe na ngombe hawa wameekewa nyasi ili wapate kula. Kuna ngombe za nyeusi na nyingine ni nyeupe ilhali nyingine zina rangi ya nyeusi na nyeupe kwenye ngozi yao. Anayewashughulikia hapa ameinama ili kuwapatia nyasi.

Mtu huyu anaendesha pikipiki, na kwenye pikipiki yake amebeba machupa yanayotumika katika kuweka maziwa. Mtu huyu yuko kwenye barabara na barabara hili pia tunaona kuna magari yanayokimbia hapa, na tunaona pia kuna watu wanaotembea hapo kando . Mtu huyo amebeba chupa hizo mingi.

Hizi hapa ni ndizi na ndizi hizi zimetoka katika mimea wa ndizi, ndizi hizi ni zilizo komaa na ziko tayari kuuzwa. Ndizi hizi zinaweza kuwa za kupika na kuwekeza pia kuiva ili kuweza kuzikula, tunaona ndizi hizi zimepangwa katika uwanja mkubwa na huko nyuma tunaona watu wamesimama.

Huyu hapa ni ng'ombe, ng'ombe mwenyewe anaonekana kudhohofika na inaonekana kuwa alikuwa ameteketea katika mkaza wa moto. Ng'ombe huyu ana rangi ya hudhurungi na amesimama yuko katika hali mbaya sana.

Watu hawa ni wawili na wamevalia nguo nyeupe wote. Wameshikilia ndoo ambayo inatumika katika kuibeba maziwa. Na tunaona kuwa wanaichunga ile maziwa ili kuondoa uchafu ambao unaweza kuwa umeanguka kwenye maziwa hilo. Watu hao pia wamevaa barakoa.

Mtu huyu anamwaga maziwa kwenye mapipa haya, mapipa haya ni meupe. Yote yamefunguliwa kiviko yao. Gari hili linalosafirisha maziwa hili ni nyekundu. Mtu huyu amevalia jaketi nyeusi na haonekani uso.

Huyu mtu ameinama na anakamua ngombe wake. Anatumia baketi ya samawati katika kukamua ngombe. Ngombe huyu tunamwona amesimama tisti na hasongi wala haendi popote. Mtu naye huyu ameinama hapo chini.

Hapa ni shamba, na shamba hili limepandwa ndizi pekee tunaona kuwa ndizi haya yasha komaa na yakatoa magomba ya ndizi. magomba haya ya ndizi yako tayari kuvuniwa ili kupelekwa soko ili yapate kuuzwa.

Huu ni mmea wa ndizi na ndizi hizo tunaziona ziko kwenye mgomba. Ndizi hizo zimefunikwa na karatasi ya samawati na tunaona hii picha ina mimea kadhaa wa huu aina ya mti.

Hili ni shamba, na shamba hili tunaona kuwa limetumika katika upanzi wa ndizi. Ndizi hizi tunaona kuwa bado ni changa sana, na bado hazijaanza kutoa matunda. Tunaona kuwa shamba hili lilitoka kupaliliwa hivi karibuni.

Hii hapa ni lori na lori hili ni kubwa . Lori hili limesimama na mtu huyu pia amebeba mitungi za maziwa kwenye pikipiki . Mitungi haya ni mawili na yanaonekana kuwa ameleta maziwa kwenye duka hili.

Huyu hapa ni ng'ombe na ng'ombe huyu yuko peke yake. Ng'ombe huyu pia tunaona kuwa anakamuliwa kutumia mashini inayotumika kukamua ng'ombe. Amesimama na ng'ombe huyu ni nyeupe na ako na madoa za nyeusi. Ng'ombe huyu amewekwa katika eneo ambapo ng'ombe huwekwa ili kukamuliwa.

Mtu huyu anaonekana kuwa anasafisha ng'ombe huyu na anamwagilia maji na kutumia kifaa kusugua mwili wake ng'ombe huyu tunaaminia alikuwa amekuja kusafishwa ili asipatwe na wadudu kwenye ngozi yake tunaona hapo kando kuna ng'ombe nyingine ambao pia yanasubiriwa kuoshwa katika maji haya.

Hii ni kampuni ya maziwa na imeandikwa Destiny Diaries , watu hawa wamesimama kwenye mlango wa kampuni hio na wanajadiliana, hapa tunaona mitungi za kuwekezana maziwa zimewekwa hapa chini na nyumba hili limepakwa rangi ya samawati.

Mwanadada huyu amevalia ovaroli ya samawati na amebeba mtungi kwenye mgongo, pia ya samawati na manjano. Hili ni dawa anaotumia kunyunyizia kwenye wanyama hawa Ili kutoa wadudu kwenye ngozi Yao.

Hii hapa pia ni shamba na liko katikati ya misitu, tunaona kuwa shamba hili limezingirwa na miti. Kwenye shamba hili tunaona kuwa limepandwa ndizi na kwenye sehemu fulani pia tunaona kuwa yamepandwa miwa. Miwa hizo tunaona bado ni changa, ndizi hizi nazo kwa upande mwingine hazijatoa matunda bado.

Mwanamke huyu anauchunga maziwa hii kwenye mashine hii ya maziwa. Amebeba baketi ya chuma na anamwaga maziwa haya. Amevalia koti nyeupe na anaonekana kuwa amevaa barakoa.

Hapa ni zizi la ng'ombe. Na amesimama na ng'ombe huyo ni wa rangi nyeusi na nyeupe. Anamiminiziwa dawa ili kuondoa kupe kwenye mwili wake. Anayemnyunyizia dawani amevalia nguo ya manjano na ameibeba kibuyu ya dawa mgongoni ambayo pia ina rangi ya manjano na samawati.

Chupa hizi kwa sana sana huwa zinatumika katika kubebea maziwa. Na tunaona zingine zimo kwenye pikipiki na hili lingine limewekwa chini. Tunaaminia kuwa huyu mtu ameleta maziwa katika kibanda fulani ili kuziuza. Mtu huyo amevaa jacket ya manjano na amesimama.

Hapa ni shambani na pamepandwa mmea wa ndizi. Mmea hizi zimekomana kuweza kutoa matunda. Ndizi hizi tunaona kuwa ni kijani na yamekomaa hivyo yaweza kuliwa au kupelekwa sokoni ili kuuzwa. Mimea hizi yako tayari kuvunwa.

Hizi ni chakula za mifugo na chakula hizi zimetolewa mashambani. Zimeletwa nyumbani na kupangwa katika nyumba cha kuwekeza chakula cha mifugo. Tunaona chakula hizi ndipo zililetwa na ziko na rangi ya majani. Zilizo huko kando ni zenye zilitolewa kitambo na hivyo basi, vina rangi tofauti.

Hii ni mashine na ni ya kusiagiwa unga. Unga hizi tunaona kuwa ni nyingi na anatokea kwa wingi kwa upande mwingine ambayo inaisiaga. Unga hili linapelekwa ili kuwekwa kwenye gunia au karatasi na kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Haya ni mimea changa, mimea haya yamepandwa katika yale karatasi yanayotumiwa kupanda mimea ambayo bado ni changa, mimea haya tunatarajia kuwa yatapelekwa shambani ili kupandwa.

Huu ni mmea wa ndizi. Na tunaona kuna mimea kadhaa wa ndizi humo ndani. Mimea hizi zimepandwa katika chumba cha kupandia mimea ambazo bado ni changa. Tunaona kuwa haya yashakua kubwa na hivyo basi zinapaswa kutolewa. Mimea hizi bado hazijaanza kutoa matunda. Na hapa pia bado hazijapaliliwa.